Nguzo ndefu iliyofungwa nyaya nyingi zinazoangalia pande tofauti, imesimamishwa kwenye eneo husika na taasisi maalumu inayojihusisha na usambazaji, utengenezaji na kusafirisha umeme.

Mfumo maalumu unaotumia vifaa kama vile nguzo za chuma pamoja na nyaya, kwaajili ya kusafirisha umeme kwa uharaka na urahisi kwenda maeneo ikiwemo nyumbani, shuleni, hospitalini, nakadhalika.

Eneo kubwa liliozungushiwa ukuta wa matofali na kuwekwa nyaya, zinazosaidia kupitisha umeme mwingi ili kuhakikisha ulinzi na usalama wa mnara uliopo kwa ndani .

Nguzo kubwa imara yenye asili ya mbao imesimamishwa katika eneo husika, na kufungwa nyaya nyingi kwa ajili ya kusaidia kusafirisha umeme kwenda majumbani mashuleni na kadhalika.

Kiwanda kinacho jihusisha na uzalishaji, utengenezaji, na usambazaji wa umeme kwa kiwango kikubwa kwenda sehemu. Ikiwemo mahospitalini, shuleni, majumbani nakadhalika.

Nguzo ndefu na imara imefungwa nyaya nyingi zinazoangalia sehemu tofauti, zinatumika kwa ajili ya kupitisha au kusafirisha umeme kwenda majumbani, shuleni, hospitalini na kadhalika.

Vifaa maalumu vinafanya kazi ya kusimamisha mnara mkubwa uliyotengenezwa kwa chuma ilikusaidia kupitisha au kusambaza umeme kwenda sehemu nyingi ikiwemo majumbani.

Kifaa cha kisasa kimefungwa katikati ya nguzo mbili ndefu na imara, kina nyaya nyingi zinazosafirisha umeme kulingana na kiasi cha uwezo wake.

Eneo kubwa la kiwanda lina nguzo za chuma zilizosimamishwa kwa pamoja, na kufungwa nyaya zinazosaidia kusafirisha au kupitisha umeme kwa kiasi kikubwa.

Kiwanda kikubwa kina vifaa vya aina mbalimbali, vilivyotengenezwa kwa chuma, kinatumia nyaya kwa ajili ya kusafirisha umeme kwa kiasi kingi kwenda majumbani, mashuleni na kadhalika.

Kifaa kikubwa kilichofungwa kwa juu kinatumia mfumo wa umeme na teknolojia ya ubora wa kisasa, kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa eneo husika.

Minara mirefu sana iliyotengenezwa kwa njia ya teknolojia ya kisasa, imesimamishwa kwenye eneo husika na kufungwa nyaya mbalimbali zinazo angalia sehemu tofauti ili kupitisha na kusafirisha umeme.

Nguzo kubwa ndefu iliyosimamishwa eneo husika, na kufungwa nyaya mbalimbali, kwa ajili ya kurahisisha usambazaji umeme kwenda sehemu kama nyumbani na kadhalika.

Alama ya barabarani iliyo na umbo la pembetatu na rangi kuu nyekundu, nyeupe, pamoja na nyeusi na imechorwa picha ya watu katikati ikiashiria sehemu salama ya kuvuka.

Taa za barabarani zinazo waka rangi kuu tatu kijani, nyekundu pamoja na njano, zinazo lenga kutoa ujumbe husika kwa watembea kwa miguu na vyombo vya moto.

Chombo kidogo kinacho tumika kusafirisha watu na mizigo mbalimbali kwa uharaka na urahisi kutoka sehemu moja hadi nyingine kama vile nyumbani, na shuleni.

Watu wanafanyakazi ya kutengeneza barabara inayotumika na vyombo mbalimbali vya moto, kama vile magari madogo na makubwa kwa mchanganyiko husika ikiwemo kokoto na mchanga.

Eneo zuri la mji ina barabara ya kisasa ya lami, inayotumika na watu pamoja na vyombo mbalimbali vya moto vya usafiri ikiwemo magari madogo.

Vyombo vya moto vya aina mbalimbali kama vile magari madogo yaliyotengenezwa na makampuni tofauti, yanatumia barabara kwa ajili ya shughuli za usafirishaji.

Barabara kubwa ya lami inayotengenezwa kwa mchanganyiko wa vitu maalumu kama vile kokoto na mchanga, inatumika kwa ajili ya shughuli za usafirishaji wa vyombo vya moto.

Vyombo vya moto vya aina mbalimbali kama vile magari madogo, makubwa, na ya mizigo yanatumia barabara nzuri ya lami kwa ajili ya shughuli za usafirishaji.

Chombo kikubwa cha kisasa kinafanya kazi ya kushindilia barabara inayotumika na vyombo mbalimbali vya moto vya usafiri kama vile magari madogo ya mizigo, daladala nakadhalika.

Vyombo mbalimbali vya moto kama vile magari madogo na makubwa, yaendayo mikoani pamoja na daladala yanatumia barabara, kwa ajili ya shughuli za usafirishaji kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Chombo kidogo cha moto kinachotumia mafuta kwa ajili ya kusafirisha mizigo au watu kutoka eneo moja hadi jingine, kama vile nyumbani kwenda hospitalini.

Watu wanafanya kazi ya kutengeneza barabara kubwa ya lami itakayotumika na vyombo vya aina mbalimbali vya moto vya usafiri kama vile magari.

Chombo kidogo kina matundu kimetengenezwa kwa plastiki, kinatumika kuhifadhi takataka za aina malimbali kwa lengo la kusaidia kuhakikisha usafi wa mazingira.

Eneo la choo linalotumia chombo kidogo cha plastiki, kinachosaidia uhifadhi wa takataka za aina mbalimbali ili kuhakikisha usafi wa mazingira.

Chombo cha plastiki kina rangi nyeupe na nyeusi kinatumika kwa ajili ya kuhifadhi matakataka za aina mbalimbali, kwa lengo la kuhakikisha usafi wa mazingira husika.

Watu wanafanya kazi kwa ushirikiano kwa kuhakikisha usafi wa mazingira, kwa kukusanya takataka za aina mbalimbali kisha kuziweka kwenye chombo cha usafirishaji.

Takataka za aina mbalimbali zilizokusanywa sehemu tofauti, zimewekwa kwenye chombo kikubwa cha usafirishaji kwa ajili ya kwenda kuzitupa ili kuhakikisha usafi wa mazingira.

Takataka za aina mbalimbali kama vile mifuko mikubwa ya plastiki na vifaa vya umeme aina tofauti, vimewekwa kwenye chombo kidogo cha uhifadhi ili kusaidia usafi wa mazingira.

Watu wengi waliovalia mavazi kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa afya zao, wanatumia vifaa kama chepe na toroli kwa ajili ya kuzoa matakataka, ili kusaidia usafi wa mazingira.

Kifaa maalumu kinachobebwa na chombo cha usafiri, kinatumika kwa ajili ya uhifadhi wa takataka za aina mbalimbali, ili kuhakikisha usafi wa mazingira husika.

Mifuko mikuwa yenye rangi nyeusi iliyotengenezwa kwa plastiki, inatumika kuhifadhi uchafu na takataka za aina mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha usafi wa mazingira.

Watu wanakusanya takataka za aina mbalimbali, kwenye viroba zilizowekwa kwenye sehemu kwa muda mrefu, kisha kupakia kwenye chombo cha usafiri kinachoitwa gari.

Watu wanafanya kazi ya kukusanya takataka kutoka maeneo mbalimbali, kama vile majumbani, kisha kuweka kwenye chombo kikubwa cha usafiri ili kuhakikisha usafi wa mazingira.

Chombo kikubwa cha plastiki kinarangi nyeusi, kimebeba au kimehifadhi takataka za aina mbalimbali, zilizotumika na watu kwa lengo la kutunza mazingira.

Njia salama ya kuhakikisha usafi wa mazingira ya eneo husika, kwa kutumia vifaa maalumu kama vile; vyombo vya plastiki vinavyosaidia uhifadhi wa takataka.

Watu wa jinsia ya kike na kiume walio valia mavazi maalumu, wanafanya kazi kwa ushirikiano kusafisha mazingira yao kwa kutumia mifagio na maji.

Njia bora yakuhakikisha usafi wa mazingira kwa kutumia chombo cha plastiki, kinachosaidia uhifadhi wa takataka za aina mbalimbali kama vile makopo.

Eneo la nyumbani, lina chombo kikubwa cheusi cha plastiki, pamoja na mabomba yanayotumika kwa ajili ya kusafirisha na kuhifadhi maji yaliyo masafi.

Chombo cha moto kilichofungwa tenki lililotengenezwa kwa chuma, linatumika kwa ajili ya uhifadhi na usambazaji wa maji safi, maeneo ikiwemo: nyumbani, hospitalini, shuleni na kadhalika.